Magari matano ya kila aina, yameegezwa katika uwanja wakati wa mchana.

Posta moja ambayo ina picha ya mwanadada ambaye anaonekana kuumia. Katika posta hii kuna maandishi kutumia lugha ya Kingereza pia kuna nambari ya simu.

Mwanamke mmoja ambaye anachuuza nguo za mitumba za soksi na manguo mengine anaonekana akiangalia upande wa mbele na nyuma yake kuna nguo za soksi.

Gari ambalo ni jipya linaonekana kuwa na plati KCM719K . Ni gari nyeupe ambalo limeegeshwa.

Magari mawili moja aina ya matatu mlango wake umefunguliwa yameegeshwa chini ya majumba aina ya ghorofa wakati wa usiku.

Watu watano wamesimama mbele ya duka ambalo limeandikwa Destiny Dairy Milk ATM. Linaonekana kwamba ni duka la maziwa. Kuna watu wawili ndani ya duka hiyo wanahudumia watu hao. Wawili wamevalia koti nyekundu.